Mkulima amekusanya nafaka mingi baada ya kuvuna na kuziweka kwenye rundo kubwa. Vitambaa vya mistari vinatumika kuzuia nafaka kutawanyika. Watu wengi wamekusanyika kuangalia mazao hayo ya kilimo. Mazingira ni ya vijijini ambapo kilimo ni shughuli kuu ya kiuchumi. Hii ni dalili ya mavuno mazuri ya msimu.

Mfanyakazi wa kike amevaa kofia ya wanafunzi na gauni jeupe akimwaga maziwa kutoka bakuli moja hadi nyingine katika kiwanda cha maziwa. Kuna vyombo vya chuma vingi vilivyopangwa karibu naye. Anaonekana akifanya kazi za usindikaji wa maziwa katika mazingira safi ya viwandani.

Kikapu cha unga wa mahindi kimejaa unga mweupe wa kusiaga. Kikapu hiki kimetengenezwa kwa nyasi za asili na kina kingo wa kahawia uliofumiwa. Unga huu unaweza kutumika kutengeneza ugali au vyakula vingine vya kitamaduni vya Kiafrika.

Shika fungu la ndizi za kijani na manjano. Ndizi zimepangwa kwa mfumo wa kawaida wa kuuza na ziko katika hatua mbalimbali za kuiva. Mazingira ni ya nje na kuna majengo yaliyoonekana kingo. Hii ni mazao ya kilimo yanayouzwa au kusambazwa kwa ajili ya biashara.

Zizi za ng'ombe zimepumzika ndani ya banda la mifugo. Ng'ombe wengi wamelala juu ya majani makavu na nyasi. Kuna chakula cha kijani kilipangwa kando. Banda lina madirisha na ukuta wa mawe. Ng'ombe ni warangi mbalimbali, weupe weusi na wa madoa. Mazingira ni ya shamba la kilimo cha mifugo wa kisasa.

Mwanaume amevaa nguo za manjano za kinga na kofia ya manjano, akiwa anafanya kazi ya matibabu kwa ng'ombe. Anabeba spray ya mgongoni yenye jina la Farm It. Na anaitumia kutoa dawa au kemikali kwa mnyama. Ng'ombe mweusi na mweupe amesimama kanda ya uzio wa mbao katika mazingira ya kijani, yenye miti na mimea mbalimbali. Hali hii ya mazingira inaonesha kuwa ni shambani au eneo la kilimo.

Ndizi nyingi za kijani bado hazijaiva zimepangwa pamoja. Ndizi hizi zinakaa kama zimevunwa hivi karibu kutoka kwenye miti na bado ni mbichi ziko nje kwenye mazingira ya asili yenye miti na mazao mengine. Ndizi zimepangwa kwa makundi mengi yakiwa yamejaa mahali pote.

Ng'ombe anakamuliwa kwa kutumia mashine ya kisasa ya kukamua ndani ya banda ya ng'ombe. Kifaa cha umeme kimeunganishwa kwenye ziwa la ng'ombe kwa ajili ya kukamua maziwa. Mazingira ni ya shamba la kisasa la ng'ombe ambapo teknolojia inatumika kuongeza uzalishaji wa maziwa kwa njia salama na ya uhifadhi.

Mtu anashika ndizi uliomenya, na kuonyesha ndani yake nyeupe. Kuna ndizi nyingine za kijani, na nyekundu zilizopangwa mezani. Ndizi hii imevaa vizuri, na iko tayari kwa kula au kutumika katika upishi.

Wanawake wanapakiliwa jibini la asili kutumia maziwa yaliyochemshwa. Wameweka vikombe vya kijamii na samawati ndani ya sufuria kubwa ya maji ya moto. Huu ni mchakato wa jadi wa kutengeneza jibini inayohitaji ujuzi maalum. Kila mtu anachangia katika kazi hii kama njia ya kutengeneza chakula cha kienyeji chenye ladha nzuri.

Ng'ombe wa maziwa wenye madoa meupe na meusi wamesimama chini ya kivuli cha paa la nyumba. Wanyama hawa wana nambari za manjano maskioni na wananywa maji kutoka kwenye mabwawa ya saruji. Mazingira ya kisasa ya kufuga ng'ombe na miundombinu bora ya kilimo cha kisasa.

Mwanaume amesimama shambani la ndizi anachunguza kifaa cha kisasa cha kipima mvua au hali ya hewa ili kusaidia kilimo. Shamba lina ndizi nyingi na ardhi ni nyeusi yenye rotuba. Anavaa koti na viatu vya kawaida kazi hii ni muhimu kwa wakulima kuongeza mazao.

Shamba la mahindi lenye mimea mijani inayokuwa vizuri. Majani ya mahindi yamekuwa makubwa na mazuri katika mstari mmoja. Ardhi ni ndogo mweusi wenye rotuba. Anga ni jeupe na mazingira ni ya kijani. Shamba hili linaonekana kuwa na mazao mazuri ya mahindi yanayokuwa kwa haraka.

Banda la ng'ombe lenye ng'ombe wengi wa rangi nyeusi na nyeupe waliofungwa kwenye mazizi ya chuma. Jengo lina dari la mabati na nguo za mbao.Ng'ombe wanakula majani na kuonekana wako vizuri. Kuna mlango wa kijani katikati ya banda na mazingira ni safi ya kilimo.

Ng'ombe mweupe anakamuliwa na mashine ya umeme katika banda la mazao, kuna kifaa cha kijani kilichounganishwa kwenye mkono wa ng'ombe. Mazingira ni ya kisasa ya kilimo cha ng'ombe wa maziwa. Mchakato wa ukamaji unaendelea kwa kutumia teknolojia ya kisasa badala ya mikono.

Soko la ndizi lenye makundi makubwa ya ndizi za kijani zilizopangwa ardhini. Kuna lori la blue nyuma ya ndizi na watu wachache wanaonekana sokoni. Mazingira ni ya nje na kuna miti mingi karibu na eneo hili la biashara ya ndizi.

Ng'ombe wawili wa kahawia wameingia kwenye kifaa cha chuma cha kunyunyuziwa dawa au kuoshwa. Kuna mti nyuma yao na mazingira ya shambani. Kifaa hiki kinatumiwa kwa utunzaji wa ng'ombe katika shamba la mifugo.

Ndizi changa katika mazingira ya kilimo majani yake ni makubwa kijani kibichi na yana umbo ya kawaida mwa mti wa ndizi. Wamepangwa katika vyombo vya plastiki nyeusi, mazingira yapo safi na yanafaa kuwa ukwaji. Mimea inaonekana kuwa na afya njema na iko tayari kupandwa.

Mfanyikazi amevaa joho la bluu, kofia nyeupe na barakoa akifanya kazi kwenye kiwanda cha maziwa. Anashughulikia makopo ya chuma ya maziwa na kutumia vifaa vya uzalishaji. Mazingira ya viwanda ni mashine kubwa nyuma yake. Mfanyikazi anafuata kanuni za usafi na usalama wakati wa kazi.

Kichane cha ndizi za manjano zenye umbo wa kawaida. Ndizi hizi zimeunganisha pamoja kwa shina moja. Ziko katika hali nzuri ya kuiva za zenye rangi ya manjano ya kawaida. Hii ni matunda ya asili yanayopatikana duniani kote na chakula cha muhimu chenye lishe nyingi kwa afya ya mwili.

Mkulima mwenye kofia nyekundu anasimama katika shamba la ndizi. Makundi mengi ya ndizi bado ni kibichi. Mazingira ni ya kijani, na mkulima anaonekana akichukua huduma za mimea yake katika bustani nzuri ya ndizi. Ameshikilia kiuno na amevalia kaptura nyeupe na shati nyekundu.

Muuzaji anauza mahindi ya kupika kwenye mtaani. Kuna wingi mkubwa wa mahindi yaliyopangwa kwenye meza. Mahindi ni ya njano na yamekusanywa kwa wingi. Muuzaji amevaa nguo za kawaida na kofia. Nyuma yake kunaonekana jengo na barabara. Hii ni biashara ya kawaida ya mitaani ya kuuza mahindi kwa walaji.

Migomba ya ndizi yaliyopandwa kwenye foleni. Ndizi mbili zinaonekana zishakomaa lakini hazijaiva kwa sababu bado ziko katika rangi ya kijani. Mazingira yanaonekana ya shamba ya ukulima wa ndizi na mimea mingine.

Shamba la ndizi lenye mimea mikubwa ya kijani, limeandaliwa vizuri. Miti ya ndizi imepandwa kwa mpangilio mzuri kwenye udongo mwekundu. Majani makubwa ya kijani yanaonesha mimea mizuri yanayokua. Mazingira ni ya shambani ambapo kilimo cha ndizi kinafanywa kwa njia ya kisasa za uzalishaji mkubwa.

Mwanaume aliyetabasamu amevalia shati ya kijani. Ameonekana ameshikilia ndizi mbili mkononi, moja iliyotolewa maganda na ingine bado ikiwa na maganda. Kisha kuna ndizi nyingi zilizoekezwa juu ya meza yenye rangi ya kijani. Inaonekana mazingira ni ya kilimo au ofisi za kilimo.

Mkulima amepanda mti wa ndizi ili kuvuna makundi ya ndizi. Amevaa nguo za buluu na anaonekana akishika ndizi hizo. Makundi ya ndizi ya kijani yamekuwa vizuri na ni tayari kuvunwa. Majani ya mti wa ndizi ni makubwa na ya kijani kibichi. Mazingira ni ya kilimo cha asili.

Soko la ndizi ambapo mwanamke anauza ndizi nyingi za kijani ,kuna marundo mengi ya ndizi yaliyopangwa vizuri sokoni ,nyuma kuna magari na watu wengine ,mazingira ni ya mjini yenye shughli za kibiashara za ndizi ambazo bado hazijaiva .

Soko la ndizi linafanyika nje, watu wengi wamekusanyika kuzunguka rundo kubwa la ndizi za kijani kibichi. Wauzaji na wanunuzi wamevaa nguo za rangi mbalimbali. Ndizi zimepangwa juu ya ardhi na watu wanachagua kununua. Hii ni biashara ya kawaida ya soko la mazao ya kilimo ambapo ndizi zinatolewa kwa wingi kwa ajili ya uuzaji.

Watu wawili wanaosha ng'ombe kwenye kituo cha kusafisha mifugo. Mmoja anatumia brush kusafisha ngozi ya ng'ombe huku mwengine akitumia bomba kummwagia maji. Mazingira yanaonekana kuwa safi na teknolojia ya kutumia bomba inasaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kusafisha mifugo ni muhimu kwa afya ya ng'ombe na ubora ya maziwa au nyama zinazopatikana kutoka kwao

Soko la ndizi ambapo wauzaji wengi wamekaa chini wakiuza makundi ya ndizi za kijani. Watu wamevaa nguo za rangi mbalimbali, nyekundu, nyeupe na manjano. Ndizi zimepangwa vizuri ardhini, baadhi zimewekwa katika vikapu. Mazingira ya jua kali na kuna mti unaotoa kivuli kidogo. Biashara ya ndizi inaendelea vizuri.

Mtu anafanya zoezi la kunyunyizia dawa au tiba kwa ng'ombe. Labda ni kwa ajili ya kuzuia au kutibu minyoo, wadudu au magonjwa mengine ya mifugo. Mtu huyo amevaa mavazi ya kinga na kofia ili kujilinda dhidi ya kemikali anazo tumia. Hii sehemu muhimu ya usimamizi ya afya ya mifugo ili kuhakikisha wanabaki salama na wenye afya nzuri.